Wanafunzi wa elimu ya watu wazima , wanaendelea kujadiliana baada ya mwalimu kuwafundisha ili kuhakikisha wote kwa pamoja wanaelewa na kuhitimu wakiwa na maarifa.

Wanaume kwa wanawake ambao wameenda kusoma masomo ya elimu ya watu wazima na kutokana na majukumu mazito ya kutwa nzima wanaendelea kujifunza, huku wengine wanasinzia kwa kuchoka zaidi.

Katika kijiji ambacho kiko mbali na mjini mwanamke mmoja jasiri na mwenye imani amesimama na kuwashawishi wenzake, ili aanze kuwafundisha elimu ya watu wazima kwa kuanza kwa kujifunza kusoma kuandika na kuhesabu.

Watu wengi wa kike kwa wa kiume, wamejaa ndani ya chumba cha darasa wote hawajavaa kifaa cha barakoa, hivyo ni hatari kwa kuwa wanaweza wakapata magonjwa mbalimbali, hasa yanayoambukiza kwa njia ya hewa.

Wanaume kwa wanawake ambao wamerudi shuleni ili kujifunza masomo mbalimbali katika shule ya elimu ya watu wazima, wameketi kwenye madawati mazuri yaliyotengenezwa kwa mbao; mezani wana madaftari na chupa za maji ya kunywa.

Wanawake watu wazima wa jamii wa kabila la wamasai, wamevalia mavazi yao ya jadi wakati wakifanya mazoezi kwa vitendo. Baada ya kukaa darasani na kufundishwa kwa muda mrefu kwa kutumia mashine aina cherehani, wakiendelea kujifunza kushona.

Mtaalamu wa afya aliyetoka wizarani, ametembelea kijiji kimoja na kuwaketisha chini wanakijiji ili kuwapatia taarifa na mafunzo mbalimbali, yatakayowasaidia kufanya watu na watoto wao kuwa walio bora zaidi.

Kijana wa kiume ambaye anafundisha masomo ya elimu ya watu wazima amesimama mbele yao, anawagawia vitabu venye rangi ya bluu ili sasa kuwafundisha namna ya kusoma, kuandika na kuhesabu.

Mkufunzi ambaye anawafundisha elimu ya watu wazima, wanaume kwa wanawake; huku akiwapatia maarifa mbalimbali hasa ya ujasiliamali, ili wanaporudi mitani wasiendelee kuwa ombaomba bali wajiajiri kwa biashara ndogondogo hata za kwenye magenge.

Wanaume kwa wanawake waliovaa vizuri mavazi ambayo ni rasmi, wamesimama wakiwa na furaha tele na matabasamu kwenye nyuso zao, ndani ya chumba ambacho kina mapazia ya kijani mazuri, yaliyopendezesha na kuupa mvuto chumba hiki.

Vijana, wanawake kwa wazee wamekusanyika ndani ya darasa katika shule ya elimu ya watu wazima, wakati ambapo wanaendelea na masomo yao, huku wakimshangaa babu ambaye ndio kwanza alikuwa anajifunza kuandika na kuweza.

Watu wengi; wanaume kwa wanawake, wamejaa ndani ya chumba cha darasa katika shule ya elimu ya watu wazima, huku wamevalia barakoa ili kujikinga na magonjwa mbalimbali, yanayosafiri kwa kutumia hewa na kuleta maambukizi.

Mwanaume msomi amesimama katikati ya watu wengi wa kike kwa kiume akiendelea kuwafundisha na kuwapatia maarifa, ili waweze kujikimu na kuweza kuendelea na maisha yao ya kila siku wanapotoka na kwenda kwenye jamii.

Wanafunzi ambao ni wa elimu ya watu wazima wamemzingira mzee mmoja wa kiume, ambaye kwa mara ya kwanza ameanza kujua kusoma na kuandika vizuri na wote wanamshangaa.

Kijana wa kiume ambaye ametoka kumaliza masomo yake ya chuo kikuu, amejitolea kuwafundisha watu wazima wa kike na wa kiume, ambao walikosa fursa ya kusoma wakati wakiwa wadogo.

Watu wazima mbalimbali wamejaa kwenye chumba cha darasa wakiwa hawajavaa sare wengi wamevaa barakoa zinazowasaidia kujikinga na magonjwa mbalimbali, hasa yanayoambukiza kwa njia ya hewa mahali ambapo wamejaa kwa msongamano wa hali hii.

Wanaume kwa wanawake, vijana na wazee ambao wamerudi shuleni kupata elimu waliyokuwa waliikosa wakiwa wadogo kutokana na tamaduni mbalimbali za kimila za kiafrika zinazopingana na elimu.

Wanaume kwa wanawake ambao ni wanafunzi wa shule ya elimu ya watu wazima, wamejikita kwenye fani ya umeme na sasa wametoka nje ya darasa, ili kujifunza kwa vitendo na kupata ujuzi zaidi.

Ndani ya darasa katika shule ya elimu ya watu wazima, wanaume kwa wanawake ambao kutokana na tamaduni kali na mila za kiafrika, walishindwa kupata elimu wakiwa watoto wadogo, na sasa wanajipatia nafasi nyingine.

Mkufunzi ambaye amesimama mbele ya wanafunzi; ambao ni watu wazima waliyorudi shuleni, pale ambapo walishindwa kupata elimu wakiwa watoto wadogo na sasa wanafidia ule muda, ili kujipatia maarifa ya kuweza kuishi kwenye jamii zilizowazunguka.

Wanaume kwa wanawake ambao wanapenda kujiendeleza kimasomo, pale ambapo walioshindwa kuyapata wakiwa watoto kutokana na tamaduni mbalimbali za kiafrika, sasa wameketi darasani mbele ya mwalimu wakimsikiliza kwa umakini.

Wanawake watu wazima wakiwa wamevaa mavazi ya asili yenye rangi nzuri za nyekundu na urembo uliowekwa juu yake, wanafanya mazoezi ya vitendo baada ya kufundishwa kwa kina somo la ushonaji na sasa wanatumia mashine ya cherehani ili kujifunza kwa vitendo.

Wanaume kwa wanawake wamesimama ndani ya chumba cha darasa, wakiendelea kujifunza katika shule ya elimu ya watu wazima yale yote ambayo waliyakosa wakati wakiwa bado watoto wadogo.

Wanaume na wanawake ambao wanasoma elimu ya watu wazima, wamemzingira mwalimu akiwa anakifanyia utafiti na majaribio kifaa kilichopo mezani, huku akiwa amevaa soksi za mikononi ili kuepuka madhara yoyote yanayoweza kutokea na kumsababishia matatizo.

Kutokana na upungufu wa madawati, watu wazima ambao wameamua kurejea shuleni na kujifunza tena, wameketi chini wakiendelea kusoma na kuandika vile ambavyo mwalimu anaviandika ubaoni.

Wanaume kwa wanawake ambao ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi kwenye chumba cha darasa kikiwa na muonekano mzuri unaovutia, taa zenye mwanga hafifu, meza zilizofunikwa vitambaa vya kijani na kwa utulivu wanamsikiliza mwalimu.

Wanafunzi wengi, ambao wanasoma elimu ya watu wazima, wamekusanyika kwa wingi wakiendelea kujifunza na kusikiliza, huku wakijadiliana wao kwa wao ili kuhakikisha hakuna anayeachwa nyuma, na hatimaye wote kuhitimu wakiwa wamefaulu vizuri.

Mwalimu ambaye amejitolea kuwafundisha wanakijiji elimu ya watu wazima. Ambao walishindwa kuipata wakiwa watoto wadogo, anaendelea kuandika ubaoni. Illi kuhakikisha wote kwa pamoja wanafaidika.

Watu wazima wa kike kwa wa kiume ambao walikosa fursa ya kupata elimu wakiwa watoto na sasa wanaendelea kwa kutumia shule ya elimu ya watu wazima na kutokana na uchovu wa siku nzima, wameingia darasani na kuanza kusinzia.

Kina mama ambao wamevalia mavazi ya jadi ya kabila la wamasai, ambao pia ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanafanya mazoezi ya vitendo kutokana na yale yote waliyofundishwa, na sasa wanatumia mashine aina ya cherehani ili kujifunza endapo wamejua kushona au la.

Darasa ambalo ni la elimu ya watu wazima, lenye ukuta wa rangi ya njano isiyong’aa, wameketi wengi wanaume kwa wanawake, katika madawati yaliyotengenezwa kwa malighafi ya mbao.

Kijana wakiume ambaye ni jasiri amesimama katikati ya watu wazima (wanaume kwa wanawake), akiendelea kuwafundisha huku wengine wakiwa na umri mkubwa kuliko yeye na wanaweza kuwa wazazi wake.

Wanaume kwa wanawake wamejaa tele katika chumba cha darasa, katika shule ambayo ni ya elimu ya watu wazima, wanaendelea kujifunza mambo mbalimbali ambayo waliyakosa wakiwa bado wadogo.

Wanaume kwa wanawake; wameketi nje katika viti vya plastiki, wakati ambapo wametembelewa na wataalamu kutoka mjini, ili kuwapatia elimu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na jamii yao.

Wanawake kwa wanaume, ambao wanaendelea na elimu ya watu wazima, wameketi kwa makini wakiendelea kujadiliana mambo mbalimbali, yanayohusiana na yale ambayo wametoka kufundisha.

Chumba cha darasa kwa ajili ya elimu ya watu wazima, kikiwa kimepambwa kwa rangi mbalimbali ukutani ikiwa ya njano, pinki, kijani na wote walioketi wanamsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama.

Wanaume kwa wanawake ambao wanasoma elimu ya watu wazima, baada ya kutoka darasani sasa wanajifunza kwa vitendo kwa kupitia vifaa ambavyo vimewekwa mezani.

Wanaume kwa wanawake ambao wamevaa vizuri na kupendeza, wamesimama imara wakiwa na nyuso zilizojaa tabasamu tele, wakati wakipiga picha ya pamoja siku ambayo wamehitimu masomo yao ya shule ya watu wazima.

Mwalimu wa elimu ya watu wazima amesimama katikati ya wanafunzi waliomzingira, akiendelea kuwafundisha kwa kina ili kuhakikisha ya kwamba wanaporejea mitaani walipotoka wanaenda wakiwa na maarifa yaliyo mapya.

Wanaume kwa wanawake ambao wameketi kwa mduara, ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Wanaendelea kujadiliana mambo mbalimbali wakati wakimsubiri mwalimu wao aweze kufika na kuanza masomo.

Wanaume kwa wanawake ambao wanajifunza elimu ya watu wazima wametoka nje ya darasa baada ya kupatiwa maelekezo ya kina na sasa wanaendelea kujifunza kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo mezani mbele yao

Duka ambalo linauza vitabu vya aina tofauti tofauti ikiwa ni pamoja na vile vya kale na vya kisasa, mwanamke amesimama katikati akivisoma kwa majina yake ili aweze kukipata kile ambacho anakitafuta.

Shule ya kisasa ya chekechea ambayo walimu pia wanawafundisha wanafunzi kwa vitendo, kutokana na usafi wa hali ya juu wa kwenye mazingira, unaowafanya na watoto wajue ya kwamba ni vizuri na ni muhimu kuyatunza mazingira kwenye hali ya usafi.

Shule ya chekechea iliyojengwa kwa muundo, ustadi, ubora wa hali ya juu na mtindo wa kisasa kukiwa na ghorofa moja kwenda juu vyombo mbalimbali kwa ajili ya michezo, hivi vyote ndivyo vinavyowavutia wazazi kuwaleta watoto wao.

Muonekano wa nje wa shule ya chekechea ambayo ipo mbali na makazi ya watu, ambapo mwanadada amejitolea kuwafundisha watoto wadogo wenye umri wa chini ya miaka mitano, ili kuwaandaa vizuri kwa elimu ya shule ya msingi.

Shule ya kisasa ya chekechea ambayo imejengwa na ina ghorofa moja kwenda juu, mazingira ya nje yakiwa masafi na yanayovutia kutokana na rangi mbalimbali za vifaa vya michezo.

Nje ya shule ya chekechea iliyojengwa katika ubora, ustadi na mtindo wa kisasa; mazingira masafi yaliyochagizwa uzuri wake na rangi mbalimbali katika vifaa vya michezo kwa ajili ya watoto.

Nje ya shule ya chekechea ambayo inapatikana pembezoni mwa mji, picha na michoro mbalimbali zimechorwa kwenye geti, lango la kuingilia na ukutani, ili kuwafanya wale wote wanaopita kwa mbali waweze kugundua ni kitu gani kinachoendelea na kuwaleta watoto wao.

Mazingira ya shule katika eneo la shule ya chekechea, wakati ambapo wanafunzi wapo darasani nje vyombo mbalimbali vya michezo vimewekwa vyenye rangi ya njano, bluu na kijani vikiendelea kuwasubiria kutoka mapumziko na kucheza.

Vifaa mbalimbali kwa ajili ya michezo nje ya madarasa katika shule ya chekechea, vimewekwa ili kuwafanya wanafunzi kukua kiakili, kuwa wachangamfu na kupenda shule zaidi.

Muonekano wa nje katika shule nzuri ya chekechea, mazingira yamesafishwa vizuri, ukoka wa kijani, huku mandhari ikipendezeshwa zaidi na rangi mbalimbali, katika vifaa ambavyo watoto wanavitumia kwenye michezo.

Nje ya lango la kuingilia ndani ya shule ndogo ya chekechea iliyopo mtaani mzazi amefika asubuhi na mapema, akiingia kumkabidhi mtoto wake ili aende kwenye shughuli zake za kila siku kisha kurudi jioni kumchukua.

Uzuri na mandhari iliyo thabiti, katika shule hii ya chekechea, ndicho hasa kinachowavutia wazazi wengi kuwaleta watoto wao, hasa wale wanaotoka mataifa ya mbali, kwa ajili ya kupata elimu iliyo bora.

Shule ya chekechea iliyopo pembezoni mwa mji ambayo inawasaidia wanafunzi ambao ni watoto wadogo wadogo, kuweza kuwapatia maarifa na elimu hasa ya kujifunza kusoma na kuandika kabla yakupelekwa kwenye shule za msingi na sekondari.

Mwonekano wa nje katika shule ya chekechea, ambapo iko bembea inayotumiwa na watoto kwa ajili ya kucheza ili kuwajenga kiakili, kiafya na wapende kuja shule mara kwa mara.

Shule ya chekechea ambayo imejengwa karibu na majengo marefu ya ghorofa yaliyosanifiwa na kutengenezwa kwa ubora na ustadi na mtindo wa kisasa yanayotumika kwa ajili ya ofisi na hoteli mbalimbali za kitalii.

Mazingira ya nje katika shule ya chekechea, usafi wa hali ya juu huku kukiwa kunapambwa na ukoka na rangi tofautitofauti ya vifaa vya kuchezea, huku baadhi ya wanafunzi wakiwa wanaendelea kubembea.

Shule ya chekechea ambayo imewavutia wazazi wengi walio vijijini, mjini na mpaka nje ya nchi kuwaleta wanafunzi wao kutokana na mazingira yaliyo safi salama ambayo pia miti shamba inafanya hali ya hewa iwe nzuri na ya utulivu.

Eneo la nje katika shule ya chekechea ambapo imepambwa kwa picha tofautitofauti, huku mzazi akiwa ndo amefika asubuhi na mapema wakimleta mtoto wake aliyepate elimu itakayomsaidia katika maisha yake ya baadaye.

Shule ya kisasa kwa ajili ya wanafunzi wa chekechea. Mazingira masafi, vyombo vizuri kwa ajili ya michezo ya watoto, rangi zake tofautitofauti zinaonyesha na kuongeza mandhari iliyo nzuri.

Vifaa mbalimbali vya michezo kwa ajili ya watoto hasa wakati wakitoka mda wa mapumziko, yamewekwa rangi nzuri yenye vundo njano kijani zinazowasaidia kucheza endelea na kuwajenga kiakili na kiafya.

Muonekano wa nje, katika shule ambayo ni ya chekechea na pia inatunza watoto ambao bado ni wadogo na hawajafikia umri halisi wa kwenda shuleni, ili kuwasaidia wazazi wao ambao wanaenda kwenye shughuli zao za kila siku.

Mwonekano wa nje katika shule ya chekechea, mazingira masafi yaliyosafishwa vizuri, ukoka wa kijani, huku mandhari ikiendelea kupambwa kwa rangi tofautitofauti ya vifaa vya michezo.

Mwonekano wa nje katika shule ya msingi inayomilikiwa na taasisi binafsi, mazingira masafi yanapendeza yenye kijani kibichi kwenye ukoka na miti inayowapatia wanafunzi hali ya hewa iliyosafi.

Shule ya msingi, katika muonekano wake wa nje; mazingira masafi yaliyosafishwa vizuri, vyumba vya madarasa ambavyo vimejengwa kwenye msitari mmoja, pia vikiwa na usafi wa hali ya juu wakati ambapo wanafunzi wameketi darasani kwa utulivu.

Wanafunzi wa shule ya msingi wameketi darasani katika madawati ambayo ni chakavu, wakiendelea kumpa umakini mwalimu aliyesimama mbele yao baada ya kuandika ubao wote na kuujaza.

Muonekano wa nje katika shule ya msingi kukiwa na majengo vifaa vifaa vya michezo. Pamoja na ukoka mzuri wenye kijani kibichi ambacho kinawavutia watoto wengi kuja kujilaza na kupata hewa iliyosafi.

Mwanamama ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi, ambayo ni ya kiingereza, kazi ambayo ameifanya kwa miaka mingi na kujizolea umaarufu mkubwa kwa wanafunzi na wazazi, huku akiendelea kuhakikisha mahusiano yake anayatunza na kuwa na nidhamu ya kazi.

Kitabu maalumu ambacho ni mtaala mpya wa shule za msingi, kinauzwa kwenye maduka yote hivyo kumsaidia mwanafunzi kupata uelewa zaidi hasa kipindi cha mitihani ya mwisho wa muhula.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya msingi, limeshafishwa vizuri na kupangwa viti, na meza zilizotengenezwa kwa mbao, tayari kwa wanafunzi wanaporudi kutoka likizo waendelee na masomo yao.

Mwalimu wa somo la kingereza katika shule ya msingi , akiendelea kuwafundisha na kuwaandikia wanafunzi ubaoni, ili na wao waweze kusoma , na mwisho wa siku waijue lugha hii ambayo ina fursa nyingi mtaani.

Wanafunzi wa shule ya msingi wameketi darasani kwenye madawati chakavu, huku idadi yao ikiwa bado ni ndogo kutokana na mwamko ambao sio sahihi hasa kwa wazazi waliopo vijijini.

Ngazi ambazo zimetengenezwa kwa mtindo wa kisasa na baadaye kupakwa rangi nzuri inayowavutia wanafunzi wote wa shule hii ya msingi, wanapozitumia kupanda ghorofa ya kwanza kwenye vyumba vya madarasa.

Katika shule ya msingi ambayo wanafunzi wanatumia lugha ya kiswahili kwenye masomo mengi, mwalimu wa somo la kiingereza amepambana na kuwa na wazo la kuandika siku saba za wiki nyuma ya mlango, ili watoto wanapoingia na kutoka wasome na kuzielewa.

Shule ya msingi ambayo imejengwa kwa kuwa na ghorofa zaidi ya moja kwenda juu, wanafunzi wamewekewa ngazi ili kuwasaidia kupanda, na kuelekea kwenye vyumba vya madarasa vilivyoko ghorofa ya kwanza.

Mazingira ya nje katika shule ya msingi, inayomilikiwa na taasisi binafsi, yakiwa yamesafishwa vizuri, vyumba vya madarasa yenye rangi ya kuvutia. Huku miti, maua, vyote kwa pamoja vyenye rangi ya kijani vinaleta hali ya hewa iliyo safi.

Michoro mbalimbali ambayo imeongezwa kwenye mtaala mpya wa masomo ya shule ya msingi ili kuwafanya wanafunzi waweze kuvutiwa kusoma kwa bidii na kupenda shule zaidi.

Sehemu iliyojengewa ngazi katika shule ya msingi zinazowasaidia wanafunzi wengi ambao wanaogopa kuingia ndani ya mashine ya lifti, ili kwenda kwenye vyumba vya madarasa vikivyo gorofa ya juu.

Kitabu kwa ajili ya shule za msingi chenye hadithi michoro ambayo walimu wanatumia kuwafundishia watoto hasa mambo yanayohusiana na familia ili kujenga jamii iliyobora.

Wanafunzi wa shule ya msingi katika kijiji kilichopo mbali na mjini wamewahi darasani na mapema, wamevaa sare za zambarau na njano na kwa umakini wote wanamsikiliza mwalimu.

Mazingira ya nje ya shule ya msingi yakiwa yamejaa uoto wa asili wa aina tofauti tofauti ikiwa ni pamoja na uzio wa maua, miti mirefu kwa mifupi huku mazingira yakiwa ni masafi.

Mwalimu wa shule ya msingi, katika shule ambayo wanafundishwa kiingereza peke yake, anaendelea kufundisha somo la hisabati, akiwa amesimama mbele ya wanafunzi wote, huku akihakikisha wanaelewa vizuri.

Nyuma ya mlango ndani ya darasa katika shule ya msingi zimeandikwa siku saba za wiki kwa lugha ya kiingereza, na mwalimu ambaye anatamani wanafunzi wake waweze wote kuzitambua na kuzitamka bila kusoma.

Ndani ya ofisi ya mwalimu wa kiswahili wa shule ya msingi kimewekwa kitabu ambacho kina maelekezo ya hadithi na michoro mbalimbali, inayotumika kuwafundishia watoto ili kuongeza maarifa zaidi hasa ya kuishi kwenye jamii.

Ndani ya chumba cha ofisi ya mwalimu mkuu, yamewekwa mashelfu ambayo yana mafaili tofautitofauti kwa ajili ya kuweka ripoti zote za wanafunzi za kale na za sasa, ili kuhakikisha wote wanakua na taarifa sahihi.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya msingi, vyumba ambavyo vinajengwa vipya kwenye mradi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Samani za kisasa zilizosanifiwa na kuchongwa vizuri, huku ukuta nao ukiwa umewekewa picha ya ramani, itakayosaidia wanafunzi kuyajua mataifa mbalimbali.

Muonekano wa nje katika shule ya msingi inayomilikiwa na taasisi ya watu binafsi. Mazingira masafi, uoto wa asili tofautitofauti kama vile maua na miti ikifanya mandhari ivutie zaidi.

Kitabu cha hadithi kwa ajili ya mtaala mpya wa masomo ya shule ya msingi kikiwa na picha na michoro ya watu wazima na watoto mbalimbali, ili kuwasaidia wanafunzi kujifunza na kupata maarifa zaidi.

Katika shule ya msingi, limetengenezwa kabati lisilokuwa na milango ya kufunga na ndani yake yamewekwa mashelfu ambayo yameingiziwa mafaili yenye taarifa mbalimbali za wanafunzi, ambao wameingia wapya, wa zamani na wote taarifa zao zinatunzwa.

Chumba cha darasa katika shule ya sekondari inayomilikiwa na mtu binafsi, mazingira masafi yakiwa kwenye utaratibu uliopangwa vizuri na meza ambao zimechongwa vizuri kwa kutumia mbao na chuma.

Mwalimu wa shule ya msingi katika kijiji kilichoko mbali na mjini, anaendelea kuwafundisha kwa kutumia ishara za mikono yake wanafunzi wachache waliofika darasani kutokana na umbali mrefu wanaotembea, hivyo wengine wameishia njiani na kurejea nyumbani.

Eneo la nje ambalo ni barazani katika shule ya msingi limesafishwa vizuri, likiwa linamvutia kila anayekuja na kupita kwenye mlango ulioko mbele na kuelekea kwenye vyumba vya madarasa.

Mwonekano wa nje wa shule yamsingi , majani yakiwa yamekauka na mazingira hayana kijani kibichi, kutokana na ukosefu mkubwa wa mvua ambazo hazijanyesha kwa muda mrefu.

Kitabu kipya cha kiswahili kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi, kuanzia darasa la kwanza hadi la tatu, ambapo wanajifunza maarifa mbalimbali hasa namna ya kuwa watu bora katika jamii.

Nje ya shule ya msingi, wanafunzi wametoka nje wakati wa mapumziko. Mazingira safi, uoto wa asili uliojaa kijani kibichi na kuyafanya mazingira yote yapendeze na kuvutia.

Vyumba vya madarasa ambavyo ni chakavu kwenye shule ya msingi, iliyoko kando ya mji ambapo ni kijiji kilichoko mbali. Wanafunzi wanashindwa kuendelea na masomo yao ya kila siku kutokana na hatari inayoweza kutokea kwa kuangukiwa na ukuta wa majengo hayo.

Mwalimu wa shule ya msingi aliyebobea na mwenye uzoefu mkubwa, amesimama mbele ya wanafunzi akiendelea kuwafundisha kwa kutumia ishara za mikono ili waweze kuelewa zaidi.

Chumba cha darasa kwa wanafunzi wa shule ya msingi kutokana na umbali wa shule iliyopo, wamefika wachache na kwa kuchelewa sana wakiendelea na masomo yao huku wakiwa tayari wamechoka kwa safari ndefu ya kutembea kwa miguu.

Vitabu vinavyotumika kuwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi vyenye hadithi mbalimbali pamoja na michoro ya kuwajenga na kuwafundisha ili wawe watu bora katika jamii wanazoishi.

Katikati ya msitu imejengwa shule kwa ajili ya wanafunzi wa chekechea ambapo watalii kutoka mataifa mbalimbali wanapendelea eneo hili kutokana na uoto wa asili mwingi, mazingira yaliyotulia na hali ya hewa iliyo safi.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi ikiwa na usafi wa hali ya juu, pamoja na ukoka wenye kijani kibichi huku miti nayo ikifanya mazingira yote kuwa na muonekano mzuri unaovutia.

Kutokana na mtaala mpya wa shule za msingi mwaka elfu mbili na ishirini na tano, vitabu hivi ambavyo vipo ofisini kwa mwalimu havitumiki tena, kwa kuwa sasa vimepitwa na wakati.

Eneo la nje ambalo ni barazani, kukiwa na milango ya kuingilia ndani ya vyumba vya madarasa. Utulivu ni wa hali ya juu wakati ambapo wanafunzi wako darasani bado.

Kitabu ambacho ni kwa ajili ya wanafunzi wa chekechea katika shule ya msingi ikiwa ni kwa ajili ya mtaala mpya wa elimu, vikiwasaidia michoro yake kuwafundisha kuitambua kwa haraka hivyo kuwapatia kasi ya kujifunza zaidi.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi, vyumba vya madarasa vikiwa vimejengwa kwa mstari mmoja mrefu ulionyooka umejaa utulivu, na ukimya wa hali ya juu, wakati ambapo wanafunzi wanaendelea na mitihani yao.

Ndani ya ofisi ya walimu katika shule ya msingi, faili maalum lenye rangi ya blue limewekwa juu kwenye kabati, ambapo kuna taarifa zote za wanafunzi waliopo na waliopita pia.

Eneo la nje katika shule ya msingi zimejengewa ngazi maalumu, zinazo wasaidia wanafunzi kupanda kuelekea kwenye madarasa yaliyopo ghorofa ya kwanza.

Ndani ya kabati ambalo limesanifiwa na kujengwa kwa ustadi mzuri, kwa kutumia malighafi za mbao na baadae kupigwa rangi, yamehifadhiwa mafaili mbalimbali kwa ajili ya taarifa zote za wanafunzi.

Mwalimu wa shule ya sekondari, kazi ambayo ameifanya kwa miaka tele na kujizolea umaarufu kwa wazazi na wanafunzi, amewaandikia ubaoni na kuujaza wote akiendelea kuwafundisha kwa upendo.

Kitabu ambacho kinatumika katika shule mbalimbali za Msingi, kikiwa na hadithi na michoro mbalimbali, ambayo inawasaidia wanafunzi kujifunzia na kupata maarifa ya namna bora ya kuishi na wanajamii waliowazunguka.

Muonekano wa nje katika shule ya msingi ambayo magari kadhaa ya walimu yameegeshwa, huku baadhi ya wanafunzi wakitembea na kucheza wakati wa mapumziko, mazingira yaliyojaa kijani kibichi pia yakiongeza mandhari nzuri.

Mwalimu katika shule ya msingi akiendelea kuwafundisha wanafunzi akiwa amejaa furaha tele, kazi ambayo anaipenda na anaifurahia kuifanya kwa bidii zote, na sasa anaendelea kuandika somo la hisabati ubaoni.

Mafaili tofauti tofauti yamewekwa kwenye kabati ambayo yanahifadhiwa taarifa zote za wanafunzi katika shule ya msingi ilikuwa rahisi kuwagundua wapi ambao ni watoro na ambao wamekuwa na nidhamu ya kutosha

Vitabu vya somo la kiswahili katika shule ya msingi, vikiwa na hadithi na michoro mbalimbali; inayotumika kuwafundishia wanafunzi ili waweze kuendelea kupenda kuja shule mara kwa mara na vimehifadhiwa ndani ya ofisi ya mwalimu.

Kitabu kwa ajili ya wanafunzi wa darasa la kwanza wa shule ya msingi ambacho ni toleo jipya kabisa chenye: picha, michoro na hadithi mbalimbali; kwa ajili ya kuwafundisha watoto.

Ndani ya ofisi ya mwalimu anayefundisha somo la kiswahili katika shule ya msingi, kipo kitabu ambacho kina hadithi mbalimbali hasa za kale, ili kuwasimulia wanafunzi na kuifahamu historia yao.

Muonekano wa nje katika shule ya msingi, mazingira yakiwa ni masafi, miti iliyosimama mirefu kwa mifupi. Huku uzio ambao umetengenezwa kwa kutumia majani madogo ya kichanganyika na maua vyote kwa pamoja vinapendeza.

Mtaala mpya wa shule za msingi ambao unawafanya wanafunzi waweze kutazama picha na michoro kwa haraka na kutumia akili zao kufikiria kwa kasi na kuzitambua, ili kuwajengea uwezo wa juu zaidi.

Ndani ya ofisi ya mwalimu mkuu wa shule ya msingi, kabati lililosimamishwa ndani yamewekwa mafaili mbalimbali kwa ajili ya kuweka taarifa, za wanafunzi wote waliopita na wa sasa.

Mwekezaji ambae anatamani kuwa na mafanikio na uchumi mkubwa, anajenga shule mpya ya sekondari na baadhi ya vyumba vya madarasa teyari zimeingizwa samani bora na za kisasa, ambazo ni meza na ziti.

Chumba cha kulala katika shule ya sekondari kwa ajili ya wasichana, kimefanyiwa usafi vizuri kimepangwa kwa mpangilio unao vutia, vitanda vyote vimetandikwa wakati ambapo wapo darasani wanaendelea na masomo yao.

Kitabu cha biolojia ambacho kimechorwa picha ya mwanafunzi na mwalimu, kinauzwa kwenye maduka yote ya vitabu na ni kwa ajili ya wanafunzi wanaosoma masomo ya sayansi ya sekondari.

Moja ya kitabu ambacho kinatumika kwenye shule ya sekondari, hasa kwa wanafunzi wanaosoma masomo ya sayansi, ambayo mwisho wa siku hujipatia kazi kama vile udaktari.

Mwalimu wa somo la hisabati katika shule ya msingi amemuita mwanafunzi ambaye alifeli kwa kiasi kikubwa, ili kumfundisha akiwa pekee yake na kuhakikisha anaendana na kasi ya wanafunzi wengine.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wamevaa sare nzuri zinazovutia ambazo ni sketi ya rangi ya bluu na shati jeupe pamoja na kizibao. Wameketi wakiendelea kufanya mitihani yao ya mwisho.

Kitabu cha somo la somo la kemia, kinauzwa dukani ikiwa na kwa ajili ya wanafunzi wote wa sekondari wanaosoma masomo ya mchepuo wa sayansi, kinachowasaidia kupata maarifa na uhakika wa kufaulu mitihani.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya sekondari, kumetengenezwa vizuri na kusafishwa, huku meza na madawati yakiwa yamepangwa kwenye mistari iliyonyooka, tayari kwa wanafunzi kuingia na kuendelea na masomo yao.

Mwalimu wa somo la sayansi katika shule za sekondari, akiwa kwenye chumba maalumu cha mahabara, anaendelea kuandaa kemikali tofautitofauti, ili aweze kuwafundisha wanafunzi wa mchepuo wa sayansi na kufaulu vizuri kwenye mitihani yao ya mwisho.

Ndani ya chumba cha mitihani ya kidato cha nne katika shule ya sekondari, wanafunzi wanaendelea kwa umakini ili kuhakikisha mwisho wa siku wanafanya vizuri, ufaulu wa kutosha, kuwapeleka kwenye ngazi nyingine.

Ndani ya ofisi ya mwalimu wa shule ya sekondari amemwita mwanafunzi ambaye amefanya makosa kwenye mitihani akiendelea kumfundisha na kumuelekeza kwa upendo ili aweze kufaulu tena.

Muonekano wa nje katika shule ya sekondari, mazingira ni machafu yaliyojaa majani makavu, ambayo yamepukutika katika miti iliyoko kando ya vyumba vya madarasa.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya sekondari, wakufunzi mbalimbali wamewatembelea walimu ili kuendelea kuwapa maarifa na kuwafundisha namna bora ya kukaa na wanafunzi, na hatimaye waweze kufaulu vizuri.

Wasimamizi wa mitihani ya kidato cha nne, katika shule ya sekondari, wakiendelea kuifunga mitihani ambayo tayari imefanyika, ili kuhakikisha inafika eneo husika ikiwa salama na kuaminika.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya sekondari, kimesafishwa vizuri na ukuta umepakwa rangi nzuri, huku vifaa ambavyo wanavitumia vyenye rangi nyeupe na ya bluu, navyo vimewekwa kwenye mpangilio unaovutia.

Chumba cha darasa cha kisasa kimesanifiwa na kujengwa kwa ustadi mzuri na mtindo wa kisasa, rangi za kupendeza zisizong'aa sana, pamoja na samani ambazo ni za malighafi za mbao.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya sekondari, kimejengwa kwa ubora, ustadi, na mtindo wa kisasa, rangi zake ni nzuri ambazo hazing'ai sana, kikiwa kimesafishwa vizuri, na wanafunzi wameketi tayari wanaendelea na mitihani yao.

Samani za kisasa zimewekwa ndani ya darasa katika shule ya sekondari, ili kuwasaidia wanafunzi kupenda zaidi kuja shuleni na kujifunza, na kujihakikishia ufaulu mzuri wa mitihani ya mwisho.

Samani nzuri za kisasa zilizotengenezwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu, zimeingizwa kwenye chumba kipya cha darasa katika shule ya sekondari ili wanafunzi waweze kuzitumia.

Ndani ya chumba, kwa ajili ya kulala wasichana wanaoishi shuleni katika shule ya sekondari, vitanda vyenye sehemu ya juu na ya chini vilivyotengenezwa kwa malighafi za chuma, vimetandikwa vizuri kwa mashuka ya rangi ya pinki.

Mwalimu wa shule ya sekondari, amesimama mbele ya wanafunzi huku amevalia vazi zuri la suti nyeusi, akiendelea kuwafundisha kwa kutumia mchoro uliopo mbele yao, jinsi ambavyo mmeng'enyo wa chakula unatenda kazi, baada tu ya mwanadamu kula.

Muonekano wa nje wa shule ya sekondari ukiwa umejaa miti mingi inayoweka kivuli kizuri na kijani kibichi kinachofanya mazingira yote yapate hali ya hewa iliyo nzuri.

Katika shule ya sekondari wametembelewa na watu mbalimbali kutoka wizarani, ili kuwafundisha wanafunzi mitaala mingine ya kibiashara pamoja na ujasiriamali, ili endapo kwa bahati mbaya watafeli mitihani yao wasirudi mtaani na kuwa wenye tabia mbaya na kuanzisha vitendo visivyokubalika kwenye jamii.

Nje ya shule ya sekondari, wasimamizi wawili wa mitihani wakiendelea kuifunga baada ya kumalizika, ili kuhakikisha inasafirishwa vizuri mpaka kwenye wizara ya elimu.

Mwalimu wa shule ya sekondari, kazi amabayo ameifanya kwa miaka tele na kumpatia uzoefu na umaarufu mkubwa kwa walimu pamoja na wazazi, yupo ofisini kwake anaendele kusahihisha madaftari ya wanafunzi.

Chumba kwa ajili ya kulala mabinti wa shule ya sekondari, ukuta umepakwa rangi nzuri ambayo inavutia mapazia ya kisasa, huku mandhari yote ikiwa na usafi wa hali juu.

Moja ya chumba cha darasa katika shule ya sekondari, kimepakwa rangi nzuri na kusafishwa mazingira yake yote ni masafi kwa ujumla, yakivutia kila mwanafunzi ambaye anarudi kutoka nyumbani, baada ya likizo kuisha.

Wanafunzi wa kike wa shule ya sekondari, ambapo kikawaida wanasifika kwa usafi wa hali ya juu chumba chao cha kulala kinamvutia kila anayekutazama, kutokana na mpangilio wake mzuri na vile ambavyo wamesafisha kwa ubora wa hali ya juu.

Ndani ya maktaba, katika shule ya sekondari, mahali ambapo vinahifadhiwa na kutunzwa vitabu mbalimbali. Wanafunzi wawili wa kike wakipita na kukagua ili kujichagulia vile ambavyo wanavihitaji.

Moja ya kitabu kwa ajili ya shule za sekondari kwa somo la biolojia, kinauzwa tayari kwa wanafunzi wote hasa wale wanaosomea michepuo ya sayansi, ambapo wakimaliza masomo yao ya elimu ya juu wanaajiriwa kwenye hospitali mbalimbali kama madaktari.

Wakaguzi mbalimbali kutoka wizara ya elimu, wametembelea moja ya shule ya sekondari, ili kujionena vile ambavyo wanafunzi wanafundishwa, uwepo wao darasani na matokeo yanayopatikana baada ya muhula kuisha.

Ndaninya chumba cha kulala cha mabinti wa shule ya sekondari, kimesafishwa vizuri na kutandikwa vitanda kwa kutumia mashuka yenye rangi ya pinki, huku wanafunzi wote wakiwa wameenda likizo wakati ambao shule zimefungwa.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya sekondari, viti na meza vimeoangwa vizuri ambavyo vimesnaifiwa na kuchongw akwa ustadi, ambazo hutumia malighafi za mbao pamoja na chuma.

Mwalimu wa shule ya sekondari, anayewafundisha wanafunzi wanaochukua mchepuo wa sayansi, akiwa ndani ya maabara anaendelea kufanya majaribio kwa kutumia kemikali mbalimbali, kabla ya kuwafundisha wanafunzi wake.

Ndani ya chumba cha darasa kwa wanafunzi wa shule ya sekondari. Samani ambazo zimetengenezwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu na wanafunzi ambao ndio wametoka kujifunza mafunzo ya ufundi ya kutengeneza na kusanifu bidhaa mbalimbali kwa malighafi za mbao.

Ndani ya chumba cha maabara katika shule ya sekondari kwaajili ya wanafunzi wanaosomea masomo ya sayansi mwalimu anaendelea kuchanganya kemikali tofautitofauti ili wanafunzi wanavyofika aweze kuanza kuwafundisha.

Chumba cha darasa katika shule ya sekondari; kimepangiliwa kwa ustadi na ubora, usafi mzuri; ukiwa unasubiria sasa wanafunzi watoka likizo kurudi tena na kuendelea na masomo yao.

Ndani ya ofisi ya mwalimu anayefundisha somo la hisabati katika shule ya msingi, amevalia barakoa ameketi kwa makini akisahisha madaftari ya wanafunzi ili kuhakikisha kila mmoja amempatia haki yake.

Nje ya madarasa katika shule ya sekondari wamesimama wanaume wawili ambao ni wasimamizi wa mitihani ya kidato cha nne, wakiendelea kuifunga ili kuanza safari ya kuelekea wizarani.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule ya sekondari ambayo inajihusisha na wasichana pekee bila wavulana, na sasa wameketi kwa utulivu wa hali ya juu wakiendelea kufanya majaribio kabla ya mitihani ya mwisho.

Mradi mpya ambao umeanzishwa na serikali wa kujenga vyumba vipya vya madarasa ya kisasa unaendelea, huku ambayo yamekuwa tayari yana mvuto mkubwa kwa kila mwanafunzi anayetamani kuingia na kuendelea na masomo.

Chumba kizuri cha darasa kikiwa mandhari yake nzuri inachagizwa na samani mbalimbali, ikiwa ni viti na meza vilivyosanifiwa na kuchongwa katika ubora na ustadi wa hali ya juu.

Mwonekano wa nje katika shule ya sekondari; mazingira yamesafishwa kwa kufagiliwa vizuri, huku madarasa yakiwa nayo ni masafi, na wanafunzi wameketi kwa utulivu darasani, wakiendelea na masomo yao.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wameketi darasani ambako kumesafishwa vizuri, wakiendelea kufanya mitihani yao katika ukimya na utulivu wa hali ya juu ili kuhakikisha wanafaulu vizuri na kuendelea na elimu ya juu.

Mazingira ya nje katika shule ya sekondari, kumejaa utulivu na usafi wa hali ya juu, wingu la bluu na nyeupe na miti mingi iliyojaa kijani kibichi ikiongeza mandhari nzuri.

Samani za meza na viti zilizotengenezwa vizuri kwa ustadi na ubora kwa kutumia maligahfi za mbao, zimewekwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chumba cha darasa katika shule ya sekondari.

Ndani ya chumba cha mitihani kwa jili ya kidato cha nne wameketi wanafunzi kwa utulivu, huku wasimamizi nao wakiwa hawaja kaa mbali wakiwatazama kwa umakini.

Shule mpya ya sekondari inajengwa pembezoni mwa mji ikiwa madarasa baadhi tayari yamekuwa na thamani mbalimbali ambazo ni za kisasa kama; vile meza kubwa pamoja na viti tayari kwa wanafunzi.

Ndani ya maktaba inayotunza vitabu vya aina mbalimbali na lugha zisizofanana katika shule ya sekondari vimepangwa vizuri kwenye mistari iliyonyooka wanafunzi wanapofika waweze kuvifikia na kuchukua vile ambavyo wanavitaka.

Chumba cha kisasa kwa ajili ya mabinti wa shule ya sekondari wanaoishi na kulala ndani ya shule, kikiwa kimewekewa mapazia mazuri ya kisasa, vitanda, magodoro ambayo yametandikwa mashuka masafi, na vyote vikimvutia mwanafunzi kurejea na kulala akirudi kwenye masomo yake ya mchana kutwa.

Ndani ya chumba, cha kulala cha wasichana katika shule ya sekondari kimesafishwa vizuri, vitanda vimetandikwa kwa mashuka masafi ya rangi ya pinki, wakati ambapo kuna utulivu wa kutosha wanafunzi wakiwa darasani bado.

Nje ya shule ya sekondari, mazingira yakiwa yamechafuliwa sana na majani makavu ya miti yanayopukutika, kutokana na uoto wa asili uliomwingi wakati ambapo wanafunzi wameenda likizo.

Kijana ambaye ni mwanafunzi wa shule ya sekondari, amemfuata mwalimu ofisini kwake ili kuendelea kumuuliza maswali ambayo hakuyaelewa vizuri na kujipa nafasi kubwa ya kufanya vizuri kwenye mitihani.

Chumba cha darasa cha kisasa kilicho na rangi nzuri, taa zimefungwa na kuupa muonekano wenye mwangaza wa kutosha, wakati ambapo pia madawati na viti vimepangwa kwa utaratibu unaomvutia kila mwanafunzi.

Mwanamke ambaye ni mtunza vitabu katika maktaba ya shule ya sekondari, amechuchumaa wakati akiwa anaendelea kuvipanga vile vipya ambavyo vimeletwa ili wanafunzi wanapofika waweza kuviona kwa urahisi na kuvifikia.

Ndani ya darasa katika shule ya sekondari, mazingira ni masafi yamesafishwa vizuri, huku ukuta nao umepakwa rangi ambayo haing'ai sana na itakayo waletea wanafunzi usumbufu wakati wanaendelea na masomo yao.

Kitabu kwa ajili ya somo la baiolojia katika shule za sekondari, hasa kwa wanafunzi wanaosomea mchepuo wa sayansi, kinapatikana kwenye maduka yote ya vitabu, kwa gharama nafuu na wanayoweza kununua.

Ndani ya shule ya sekondari chumba maalumu ambacho kimejengwa na kuwekwa taa hafifu, vifaa mbalimbali kwa ajili ya wanafunzi tayari vimeingizwa, iliwanaporudi kutoka likizo wawe tayari kuendelea na masomo yao ya muhula mpya.

Wafanyakazi pamoja na walimu katika shule ya sekondari, wakati ambapo ni mwisho wa mwaka wanapewa zawadi, vyeti pamoja na fedha taslimu kwa kuonyesha midhamu ya hali ya juu na kufanya kazi kwa bidii.

Ndani ya ofisi ya mkuu wa chuo, ameketi ambaye ni msomi wa hali ya juu akiendelea kufanya mazungumzo na mzazi wa mwanafunzi; ambaye amekuja kumpatia pongezi kwa mwanaye kufanya vizuri.

Vijana wakiwa wamejaa furaha tele wameketi eneo la nje wenye afya bora, wakiendelea kujifunza na kuyatafakari yale mengi ambayo wamefundishwa siku nzima mpaka wakati huu wa jioni, wakiwa katika vyuo vikuu.

Vijana wengi wakike na wakiume wameketi ndani ya darasa kubwa la elimu ya vyuo vikuu, madirisha ni mengi yanayohakikisha upepo unaingia kwa wingi japo kuwa wengi, japokua hawajavaa barakoa za kuwakinga na magonjwa yanayoambukiza kwa njia ya hewa.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi kwenye meza ambazo zimetazamana, huku kompyuta mpakato zilizoko mezani wanazitumia kwenye kujifunza na kutafuta maarifa zaidi mtandaoni.

Vijana wengi wa kike na wa kiume, ambao wamemaliza elimu zao za chini kuanzia msingi na sekondari, na sasa wanaendelea na masomo ya juu ili kujihakikishia wanaelimika zaidi.

Wanafunzi wakike kwa wakiume wameketi darasani, huku baadhi wakiwa wametengeneza nywele mitindo tofautitofauti, wakati wanaendelea kumsikiliza mkufunzi ambae ni mwanaume amesimama mbele yao.

Wanawake kwa wanaume wamejaa tele katika chumba cha darasa wakiendelea na masomo yao ya elimu ya chuo kikuu, wanafundishwa na mkufunzi aliyesimama mbele yao kazi ambayo ameifanya kwa miaka mingi na kujipatia uzoefu tosha.

Vijana wa kiume na wa kike ambao ni wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wameketi kwa pamoja wakishirikiana kufanya utafiti mbalimbali juu ya biashara, ambazo wanaweza kuzifanya pindi tu watakapo hitimu masomo yao ili wakiingia mtaani wasiweze kusubiria kutafuta kazi.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani kwa makundi huku wakiendelea kufanya kazi waliyopewa kwa umakini kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo mezani ili kuhakikisha wanayapata maarifa ambayo ni sahihi.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wameketi kwenye viti vyenye rangi ya kijani na meza za mbao. Wanaendelea kumsikiliza mwalimu mbele yao akiwafundisha na kufanya tafiti mbalimbali kwenye kompyuta mpakato iliyoko mezani.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani wote wamevalia barakoa, ikiwa ni pamoja pia na mkufunzi aliesimama mbele yao; ili wote kuweza kujikinga na magonjwa mbalimbali, yanayoambukizwa kwa njia ya hewa.

Mwalimu wa chuo kikuu mwanamke shupavu, mpambanaji na anayejiamini; amesimama imara mbele ya wanaume na wanawake ambao ni wanafunzi, akiendelea kuwapatia maarifa mbalimbali.

Ndani ya jengo kubwa ambalo viti vya rangi nyekundu vimepangwa kwa duara kumzingira mkufunzi aliyesimama akiendelea kuwapatia maarifa ya kina.

Mwanaume ambaye ameingia ndani ya chumba cha saluni cha kisasa, ambacho wafanyakazi wake wote ni wanawake ameketi kwa utulivu na akifurahia huduma anayopatiwa uku wote wakiwa wamejaa furaha.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi baadhi na wengine wamesimama ili waweze kuyakaribia kompyuta mpakato, iliowekwa katikati yao wakati wakiendelea kujifunza kufanya utafiti mtandaoni na kuendelea na majadiliano.

Mwanaume ambaye ni mkufunzi wa chuo cha juu amesimama mbele ya wanafunzi, kazi ambayo ameifanya kwa miaka mingi na kumpatia uzoefu wa kutosha anaendelea kuwafundisha hasa kwa kutumia ishara za mikono ili kuhakikisha wanaelewana zaidi.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani wanaendelea kufanya tafiti mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo mezani na kisha kunakiri kwenye madaftari yao binafsi.

Vijana wa kiume kwa wa kike wenye afya bora, watanashati na waliojaa mambo mbalimbali kichwani kwao, ikiwa ni pamoja na mipango mingi ya maisha wakati wakikaribia kumaliza elimu ya vyuo vikuu.

Wanafunzi wakiwa darasani, wanaosomea masomo ya utabibu; mbele yao amesimama daktari, amevalia mavazi yake akiendelea kuwafundisha kwa mifano na vifaa tofautitofauti, vilivyopo mbele yao.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi kwa wingi darasani wakati wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao, ili kujihakikishia na kuweka nafasi ya juu ya kwamba watafanya vizuri kwenye mitihani ya mwisho.

Ndani ya jengo kubwa ambalo limetengenezwa na kuwekewa taa nyingi za kutosha, wameketi wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakiendelea na masomo yao ya kila siku, huku wakifanya tafiti mbalimbali kupitia mtandao.

Kundi kubwa la watu wanawake kwa wanaume, ambao ni wanafunzi wa vyuo vikuu wameketi darasani na kwakua wanazipenda afya zao, wamevaa kifaa aina ya barakoa kinachowasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali, hasa yanayoambukiza kwa njia ya hewa.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wameketi kwa utulivu ndani ya chumba chao cha kulala, ikiwa ni wakati wa mwisho wa wiki wanajipumzisha, ili wiki mpya inavyoanza waweze kuwa na nguvu za kutosha kuendelea na masomo.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wengi wametoka kwenye familia ambazo ni duni na wazazi wao wameshindwa kuwanunulia vifaa vya masomo, kama vile kompyuta mpakato. Hivyo inawalazimu kusimama nyuma ya watu na kujifunza kwa migongo yao.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo wameketi kwenye chumba cha darasa, baada ya wenzao wote kuondoka, wanaendelea kujifunza na kufanya tafiti tofautitofauti mtandaoni kwa kutumia kompyuta zilizopo mezani.

Watu wengi ambao wamejaa kwenye chumba cha darasa, ambao ni wanafunzi wa vyuo vikuu, wanaendelea na masomo yao ya kila siku huku wote wamevalia barakoa zinazowakinga na magonjwa mbalimbali yanayoambukiza kwa njia ya hewa.

Mwalimu anaefundisha masomo ya vyuo vikuu, kazi ambayo ameifanya kwa miaka mingi na kuwa mbobezi na mwenye uzoefu wa kutosha, hasa kwenye masomo ambayo ni ya biashara.

Chumba cha darasa ambacho kimetengenezwa na kujengwa kwa mtindo wa kisasa taa zake nzuri zinafanya mazingira yapendeza zaidi, wakati mkufunzi aliyevalia fulana na suruali ya jinsi amesimama mbele akifundisha.

Ndani ya chumba cha kulala cha wasichanawa chuo wamejipunzisha baada ya siku lefu ya masomo wengine wamelala, wameshika simu janja mikononi mwao, wakiendelea kuperuzi na kudadisi kwenye mitandao.

Binti ambaye ni mwalimu wa shule ya msingi ametoka kumaliza masomo yake muda sio mrefu, na ameanza kazi ambayo ilikuwa ni ya ndoto zake toka akiwa mtoto mdogo na sasa anaifanya kwa bidii.

Mwalimu ambaye anafundisha masomo ya utabibu kwa furaha na kwa upendo, anawafanya wanafunzi wake wajae tabasamu wakiendelea kumskiliza kwa umakini; jambo ambalo litapelekea kufaulu kwa wingi.

Mwanaume ambaye ni mkufunzi wa masomo ya elimu ya vyuo vikuu, anapenda kuwafundisha wanafunzi kwa kuwachekesha mara kwa mara uku akitumia ishara za mikono yake, lengo ni kuwafanya waelewe vizuri na kufaidika kwaajili ya maisha yao ya baadae.

Vijana wakike na wakiume wameketi eneo la nje ambalo lina utulivu na hewa safi kutokana na uoto wa asili ulio wazingira yakiwemo majani, miti, maua pamoja na harufu nzuri ya mauaridi .

Ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wamejaa tele wanaendelea na masomo yao ya mwaka mpya na nimuula wa kwanza, huku ukuta nao umewekwa michoro na picha mbalimbali ambazo zote kwa pamoja zinatumika

Vijana ambao ni wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wakati wa jioni wamejipumzisha nje wakiendelea kusimuliana mambo mbalimbali, huku wengine wanazitumia simu janja kuingia mtandaoni na kujifunza mambo mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wameketi darasani wakiendelea na masomo yao ya kila siku, huku umakini wao wote wakiufanya kuhakikisha wanafanya vizuri kwenye mitihani yao ya mwisho.

Wanafunzi wa chuo cha elimu ya vyuo vikuu baada ya masomo ya kutwa nzima, mkufunzi amesimama mbele yao akiwashirikisha mambo mengine. Ikiwa ni pamoja na biashara, ujasirimali ili wanapomaliza masomo yao wasiende kukaa kusubiri ajira.

Matumizi ya kompyuta mpakato yamerahisisha mambo mengi na kuwa rahisi kwa wanafunzi kujipatia maarifa mbalimbali, hasa nyakati wakikaribia mitihani yao ya mwisho na ndivyo wanavyofanya wanafunzi hawa wa elimu ya vyuo vikuu.

Ndani ya chumba cha darasa katika chuo kikuu, wameketi wanaume kwa wanawake ambao ni wanafunzi wanaendelea na masomo yao ya kila siku wakipokea maarifa toka kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Ndani ya jengo kubwa wamejaa wanafunzi ambao ni wa vyuo kikuu wakiendelea na masomo yao ya kila siku katika muhula wa mwisho ambapo umakini wao wameuweka kuhakikisha wanafanya vizuri.

Ndani ya chumba cha darasa kikiwa hakina mwanga wa kutosha na wanafunzi hawaonekani vizuri wanaendelea kufundishwa na mkufunzi aliye simama mbele yao kwa ujasiri ili kujihakikishia kufanya vizuri kwenye miitihani ya mwisho.

Mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu kazi ambayo ameifanya kwa miaka tele na kumpatia uzoefu na ubobezi wa kutosha, na bado anapenda kuifanya kwa upendo, wakati ambapo anatembelea kila dawati na kuwakagua wanafunzi.

Ndani ya chumba cha kulala cha wanafunzi wa chuo ambao ni wasichana, wameketi kwenye vitanda wengine wamejilaza, wanaendelea kuchati na kuperuzi huku wakidadisi mambo mbalimbali mtandaoni kwa kutumia simu janja walizoshika mkononi.

Ndani ya jengo kubwa ambapo wamejaa wanafunzi wengi wa vyuo vikuu, kukiwa pia kumefungwa taa za kutosha ili kuwapatia mwanga, kipindi ambacho wanaendelea na mitihani yao ya kuhitimu.

Mabinti wengi wamejaa ndani ya chumba cha darasa, kilichosafishwa vizuri na mwalimu, ambaye amevalia vazi la daktari, amesimama mbele yao akiendelea kuwafundisha mambo mbalimbali, kipindi ambacho wameingia katika hali ya kuwa wasichana.

Mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu ameketi ofisini kwake meza imejaa vitabu na mafaili mengi, huku nyuma yake kuna mashelfu ambayo yamepangwa vitabu vingi anavyovitumia kujiongezea maarifa zaidi.

Vijana wakike na wakiume wameketi kwenye eneo la nje na meza ilioko mbele yao iliyopakwa rangi ya kijani wameweka madaftari na kompyuta mpakato huku kilammoja wao akiwa anafurahia jambo lake, wengine kwenye simu na wakiendelea kusubiria wakati wa usiku ufike waende kupumzika.

Chumba cha darasa katika chuo kikuu kimejengwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu, vioo ambavyo pia vinawasaidia kuona yale yote nje wakati mwalimu aliyesimama mbele yao anaendelea kuwafundisha.

Vijana wakiume na wakike wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani wakiendelea na masomo yao ya kila siku, huku umakini wao wakiwa wanatamani kufanya vizuri ili kujipatia kazi iliyo bora.

Vijana wa kiume na wa kike wameketi darasani kwenye madawati na meza vilivyo sanifiwa na kuchongwa kwa kutumia mbao wakati wanamsikiliza mkufunzi wa vyuo vikuu aliye simama mbele yao.

Wanaume kwa wanawake ambao ni wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wamejaa darasani tele, wakiwa wamevalia barakoa zenye rangi ya bluu, wakiendelea na masomo yao ya kila siku na mkufunzi ambaye amesimama katikati yao.

Ndani ya chumba cha kulala wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu ambavyo vitanda ni viwili vyenye sehemu ya juu na ya chini, ambapo baadhi wamekaa wanaendelea kutumia simu zao za mkononi, huku wengine wakiwa wamelala.

Wanawake na wanaume ambao ni wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wameketi darasani kwa mtindo wa duara , wakimzingira mkufunzi wao akiwafundisha, huku ukutani ukiwa kumewekwa picha mbalimbali ambazo pia huzitumia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wameketi darasani kwa utulivu huku wengi wamefunga mikono yao, wakimtazama mkufunzi mbele yao akiendelea kuwafundisha kwa bidii.

Mwanamke ambae hachagui kazi ya kufanya amejikita kwenye fani ya kuwa kinyozi wa wanaume na wale wote wanaonyoa nywele, na sasa anaendelea na kazi yake, huku akiwa amepata wanafunzi wawili wanaotaka na wao kujifunza.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wameketi nje ya darasa nyakati za jioni, baada ya kuyamaliza masomo yao kutwa nzima, na sasa wanaendela na majadiliano.

Vijana wa kiume na wa kike waliotoka vijiji tofautitofauti wameketi darasani kwa utulivu, kila mmoja umakini wake ameuweka kufanya kazi aliyoachiwa na mwalimu wao kabla ya kuirejesha kesho asubuhi.

Wanafunzi wengi wa kike kwa wa kiume wamejaa ndani ya chumba cha darasa katika chuo cha elimu ya vyuo vikuu wakati wakiendelea na mitihani yao, huku umakini wao ukiwa katika kuhakikisha wanafanya vizuri na kupata kazi ambazo ni bora zaidi.

Ndani ya chumba cha darasa chenye taa hafifu na mwanga ambao unavutia na kuifanya mazingira mazuri, wamejaa wanaume kwa wanawake walioketi na kuvalia barakoa wakimsikiliza mwalimu wa elimu ya vyuo vikuu.

Ndani ya chumba cha darasa, wameketi wanafunzi wa kike na wa kiume wa elimu ya vyuo vikuu, wakiendelea kijifunza na kujadiliana mambo mbalimbali, hasa yanayohusiana na mitihani iliyoko mbele yao.

Watu wengi wakike kwa wakiume wameketi ndani ya jengo kubwa la darasa lenye viti vyenye rangi ya nyekundu, huku wakiwa hawajavalia sare yoyote wakati wanaendelea na masomo yao katika elimu ya vyuo vikuu.

Wanafunzi wameketi ndani ya chumba cha darasa wote wamevalia sare yenye rangi ya chungwa, wameketi kumsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao aliyevaa mavazi ya udaktari wakitumia vifaa mbalimbali mezani kuwapa maarifa zaidi.

Vijana wakike na wa kiume wakiwa wamevalia mavazi ya joho siku ya mahafali yao ya kumaliza elimu, sasa wanafuraha wakiruka na kucheza huku wanazirusha kofia zao juu angani.

Ndani ya darasa katika chuo cha elimu ya juu wameketi wanafunzi wakiendelea na masomo yao ya kila siku, huku mkufunzi wao akipita kwa mmoja baada ya mwingine ili kujionea zoezi alilowapatia wanafikia wapi na wanaendeleaje.

Vijana wengi wa kike na wa kiume, wamejaa ndani ya darasa, katika chuo na elimu ya vyuo vikuu wanayoendelea kuipata, ili baadae kujihakikishia wanaporudi mtaani wanapata kazi iliyo bora.

Vijana ambao wametoka kwenye elimu ya mafunzo ya ufundi na kupata uelewa na ujuzi, wametengeneza samani mbalimbali za meza na madawati kwa ajili ya chumba hichi cha darasa katika shule ya elimu ya vyuo vikuu.

Chumba kikubwa cha darasa, kilichojengwa kwa ustadi na mtindo wa kisasa. Taa nyingi zilizowekwa kwenye paa zinazowafanya wanafunzi waweze kuona vizuri na kuandika, ili baadaye wanapokwenda kujisomea nyumbani waweze kuelewa zaidi.

Wanaume kwa wanawake ambao ni wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, wameketi darasani kwa utulivu na umakini wa hali ya juu wakimsubiri mkufunzi aweze kufika na kuendelea na masomo yao ya kila siku.

Mwanamke ambae ameamua kuuvunja ukimya kwa kufanya kazi ambayo imeaminika sana ni ya kiume, na sasa amepata mafanikio makubwa na kuwashawishi mabinti wengine wadogo kuja kujifunza na kupata ujuzi huo.

Vijana wa kike na wa kiume, wanaosoma masomo yao ya elimu ya juu ya vyuo vikuu, wameketi darasani kwa utulivu wanaendelea kumsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao, ili kujihakikishia wanapata maarifa ya kutosha ya kufanyia mitihani na ya maisha yao ya baadaye.

Wanafunzi wakike na wakiume ambao wanasoma elimu ya vyuo vikuu, wapo nje ya darasani nyakati za jioni baada ya masomo, wakiendelea kujadiliana yale ambayo wamefundishwa mchana kutwa.

Wanafunzi ambao wameketi darasani kwa utulivu wanaendelea kufundishwa kwa kutumia picha na michoro mbalimbali, kwa kuwa televisheni iliyowekwa mbele yao mwalimu amekuwa akiwaonyesha mara kwa mara, ili kuhakikisha wanayapata maarifa mengi wanayoyahitaji kwenye mitihani.

Ndani ya chuo wanafunzi wa vyuo vya ufundi wameketi wakiwa na upungufu mkubwa wa vifaa vya kujifunzia kama vile: kompyuta na sasa wote kwa pamoja wamemzingira mtu mmoja aliyenayo ili kufanya tafiti mbalimbali.

Chumba cha darasa cha kisasa katika chuo cha elimu ya wa juu wanafunzi wameketi wakiwa wamevalia barakoa, huku wanamsikiliza mkufunzi mbele yao ili kujihakikishia nafasi nzuri wakati wa mitihani ya mwisho.

Ndani ya chumba cha darasa katika elimu ya vyuo vikuu wamejaa wanafunzi wa kike na wakiume, huku wamevalia barakoa kwenye nyuso zao ili kujikinga na magonjwa mbalimbali, hasa yanayo ambukiza kwa njia ya hewa.

Wanawake wengi pamoja na wanaume, wamejaa tele katika darasa ndani ya shule ambayo ni ya elimu ya vyuo vikuu, wakienedelea kufundishwa na kumsikiliza mkufunzi ambaye amesimama mbele yao.

Mwanaume ambaye ni mkufunzi wa masomo ya vyu vikuu katika kazi anayoifanya kwa miaka mingi na kumpatia uzoefu wa kutosha, amesimama mbele ya darasa akiendelea kuwafundisha kwa upendo na hatimaye waweze kufanya vizuri kwenye mitihani ya mwisho.

Chumba kikubwa cha darasa ambapo kina madirisha ya kutosha inayoingiza hewa kutokana na wanafunzi kujaa kwa wingi wakati wakimsubiria mkufunzi wao wa elimu wa vyuo vikuu aweze kuingia na kuwarejeshea mitihani walioifanya.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani wakati ambapo mwalimu hajafika wakiendelea kujadiliana na kubadilishana mawazo ili waweze kupata mawazo mbalimbali ambao wanaweza kwenda kuanzisha biashara ndogondogo na wasitegemee ajira ambazo hazipatikani kwa urahisi.

Ndani ya chumba cha mtihani ambapo wanafunzi wamewekwa mbalimbali ilikuhakikisha hamna yeyote anaenakili majibu ya mwenzake, na kuhakikisha wanafaulu vizuri kutokana na uelewa binafsi na juhudi.

Mwanaume ambaye amevalia mavazi ya kisasa, na ambayo ni rasmi kwa ajili ya kwenda kwenye shughuli mbalimbali. Amesimama kwa ustaarabu, umakini na kwa kujiaamini mbele ya wanafunzi wa chuo ambao anaowafundisha.

Vijana wa kike na wa kiume wamekaa na wengine wamesimama mazingira ya nje ya darasa, baada ya siku ambayo wameitumia kwenye mazoezi na kujadiliana mambo mbalimbali wanayoyafanyia utafiti, mtandaoni kwa kutumia komputa mpakato.

Mwanamke msomi aliyejopatia mafunzo yake nje ya nchi, na sasa amerejea na kuwa mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu, amesimama imara kwa ujasiri akiendelea kufundisha.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani wakati ambapo mkufunzi aliyesimama mbele yao, anajitahidi kuwafundisha kwa bidii, mpaka kutumia ishara za mikono yake, ili kuhakikisha kwamba wanayapata maarifa yote wanayoyahitaji kwenye maisha na kwenye mitihani.

Mwanamke msomi na jasiri, ambaye amesimama kikakamavu mbele za watu, ambao wengine wamemzidi umri, akiendelea kuwafundisha masomo mbalimbali ili kuhakikisha kazi hii anayoipenda kwa bidii inampa mafanikio.

Wanafunzi wachache wa elimu ya vyuo vikuu wamebaki baada ya wenzao wote kuondoka ili kujifunza masomo ya ziada, yatakayo wasaidia kupata maarifa ya kina na kufanya vizuri kwenye mitihani.

Wanafunzi wa kike kwa wa kiume wako ndani ya chumba cha darasa kilichojengwa na kusanifiwa vizuri, ukuta ukiwa umepigwa rangi inayopendeza. Wakati wameketi wanaendelea na masomo yao wakifundishwa na mwanaume ambaye ni mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Chumba cha darasa ambacho kimepigwa rangi mbili ikiwa ni pamoja na ya orenji na ya kahawia, wanafunzi wameketi kwa utulivu wakiendelea kumsikiliza mkufunzi aliyesimama mbele yao.

Mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu, anaendelea kuwafundisha wanafunzi, kwa kutumia picha zilizoko mbele yao, ili kuhakikisha wanaelewa zaidi na kujiwekea nafasi nzuri ya ufaulu.

Ndani ya darasa kubwa wamejaa wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wakimsikiliza kwa umakini na utulivu mkufunzi ambaye amesimama mbele yao, akiendelea kuwapatia maarifa ya mambo mbalimbali.

Mwanaume mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu amesimama mbele ya wanafunzi wake kwa mbali, huku amevalia barakoa akijikinga na wagonjwa mbalimbali, yanayoweza kusafirishwa kwa njia ya hewa na kuambukizwa.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo wameketi ndani ya chumba ambacho kina kompyuta mezani, wanaendelea kuzifanya tafiti mbalimbali ambazo wamepewa kama kazi ya kwenda kuifanyia nyumbani ili kesho kurejesha kwa mwalimu.

Ndani ya saluni ya kiume, mwanaume ameketi kwenye kiti akiendelea kunyolewa kichwani, huku mabinti wawili ambao ni wanafunzi wakimtazama kwa umakini mwalimu wao, wakati akifanya kazi hii kwa ustadi na ubora.

Ndani ya chumba cha darasa kwa wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu, kimejengwa kwa ustadi, ubora na mtindo wa kisasa; taa ambazo zimewekwa juu zina mwanga ambao ni hafifu na hauwafanyi kuumiza macho yao.

Ndani ya chumba cha darasa katika vyuo vikuu, wanafunzi wameketi kwa utulivu, huku ukuta wote umejaa vitabu mbalimbali wanavyovitumia kujisomea na kuongeza maarifa zaidi.

Vijana wengi wakike na wakiume, ambao wameamua kutoka mtaani na kuendeleza masomo yao ya vyuo vikuu wameketi kwa utulivu, wakimsikiliza mkufunzi ambaye amesimama mbele yao akiwafundisha.

Jengo kubwa ambalo ndani yake ni darasa kwa ajili ya wanafunzi wote wa elimu ya vyuo vikuu, imetengenezwa na kurembwa vizuri viti na meza zikiwa zimetengenezwa kwa mbao iliyosafi na kufanya muonekano kuwa mzuri.

Vijana wa kike kwa wa kiume, wakiwa wamevalia mavazi ya kuhitimu na siku ya mahafali yao, wakisherehekea kwa kuzirusha kofia zao juu, ikimaanisha kwamba wamemaliza masomo vizuri na kwa ufaulu mzuri.

Wanafunzi wa shule ya msingi wameketi darasani wakiwa wamevalia sare zao nzuri na kupendeza, wanaendelea kumsikiliza mwalimu kijana wa kike ambaye amesimama mbele yao.

Mwalimu ambaye anafundisha wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu ameketi ofisini kwake kwa furaha tele kwenye uso wake, wakati ambapo anampongeza mwanafunzi wake aliyefanya vizuri na kuwaletea heshima kubwa.

Kundi la wanafunzi wa kike na wa kiume, katika shule ya chuo cha ufundi wamesimama wakiendelea na majadiliano ya kina juu ya vifaa vilivyopo mezani mbele yao wakati walipotembelewa na mkufunzi kutoka nje ya nchi.

Ndani ya chumba cha majaribio katika shule ambayo ni chuo cha ufundi, wanaendelea kufanya matengenezo mbalimbali ya samani kwa kutumia malighafi za mbao ili kuwapima wanafunzi endapo wameelewa na wapo tayari kwa ajili ya kuajiriwa.

Vijana wa kiume ambao wametokea vijiji tofauti tofauti ambapo wamejaa wahalifu na vitendo vingi ambavyo vinaleta na kuvunja amani ya jamii, wamekuja kujifunza elimu ya fani mbalimbali ili wanaporejea waweze kuwafundisha na wenzao kutoka kwenye ile hali ya tabia isiyofaa.

Ndani ya chumba cha majaribio kwenye chuo cha ufundi ameketi binti akiwa kwa umakini wote anakitazama kifaa kilichopo mbele yake, akifanyia mazoezi ambayo inabidi afaulu vizuri kabla ya kwenda mtaani kuajiriwa.

Karakana ambayo inanunua vyombo mbalimbali vya usafiri ambavyo ni chakavu, na wanavitengeneza kwa upya, ili baadaye vifaa vyake kuuzwa na kupatikana magari, pikipiki au baskeli zikiwa mpya kabisa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wapo darasani wakifanya mitihani, wakitumia vifaa vilivyopo mezani, ilikuweza kujipima endapo wamepata maarifa ya kutosha na ujuzi utakao leta ushindani huko mtaani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi ambao wamejikita kwenye fani ya kutengeneza samani mbalimbali za nyumbani na maofisini na hata hotelini, kwa kutumia malighafi za mbao na sasa wanafanya mazoezi kwa vitendo.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, amejaa furaha wakati ambao anafanya mtihani wake wa mwisho kwa kuvikagua vifaa vya kazi, na akihitimu na kufaulu vizuri anaenda kuingia kazini moja kwa moja akitokea chuoni.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wanaochukua fani tofautitofauti ,wamesimama kumzingira mwalimu wao, wakati akiwafundisha kwa kutumia mashine au kifaa ambacho kipo juu ya meza.

Mkufunzi katika chuo cha ufundi ametoka nje na wanafunzi wake na kuingia ndani ya chumba cha majaribio kwa vitendo, akiendelea kuwafundisha kwa kutumia kifaa alichokisimamisha mbele yao; huku wote wakiwa wamevalia barakoa zinazowakinga na magonjwa hasa yanayosafiri kwa njia ya hewa.

Vijana wawili wa kiume: wenye urefu, rangi, muonekano ulio sawa, wamevalia barakoa wakati wanaendelea kufanya mazoezi ya vitendo; katika chuo cha ufundi ili kujiongezea ujuzi zaidi.

Mkufunzi wa mafunzo ya ufundi, amesimama nyuma ya wanafunzi wake akiendelea kuwafundisha kwa umakini na kufanya utafiti kwa kutumia kompyuta iliyopo mezani, ili kuhakikisha wanafaulu vizuri na sifa zote kumrudia yeye.

Vifaa mbalimbali pamoja na mashine vinatumiwa na mwalimu wa chuo cha ufundi ili kuhakikisha wanafunzi wake ambao wameweka umakini wao wote kwake, wanapata elimu, maarifa na ujuzi wa kutosha kabla ya kwenda mtaani kuajiriwa.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani kwa utulivu huku wakivitafiti na kujifunza kwa umakini zaidi vifaa mbalimbali vilivyopo mezani ili kujihakikishia wanapata ujuzi wa kutosha.

Ndani ya chuo cha mafunzo ya ufundi vijana mbalimbali kutoka maeneo ya vijijini, wamekuja ili kuweza kupata ujuzi na elimu hii na baadae kurejea na kufundisha wanajamii wengine ili kuinuana kiuchumi.

Vijana wa kiume ambao wameukataa umaskini na maisha ya kuombaomba mtaani, wamejiunga na chuo cha ufundi ili kujipatia maarifa, ujuzi ambao utawafanya wanaporudi kuweza kupata ajira, kupata fedha za kujikimu kimaisha.

Kijana wa kiume akiwa ndani ya duka ambalo vinapatikana vifaa mbalimbali vinavyotumika kwenye chuo cha ufundi, ili kuweza kujua na kuvifahamu wanapoingia kazini visiwe ni vigeni kwao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi ambao wamejikita kwenye fani ya vyombo vya usafiri kama vile magari, na sasa wanaitumia gari ambayo ni chakavu ili kuyafanya mazoezi ya vitendo, na kujipima endapo wamepata maarifa ya kutosha.

Ndani ya darasa katika chuo cha ufundi wanafunzi wamevalia sare zao ambazo ni ova roli za bluu wakiendelea na masomo yao ya kila siku kwa kutumia vifaa mbalimbali.

Kijana wa kiume ambaye ameamua kukimbia mtaa uliojaa vurugu na fujo na makundi mengi ya uhalifu, na ameamua kujiunga na chuo cha ufundi ili kuhakikisha anapata: maarifa, ujuzi na ustadi; na akitoka anakwenda kuajiriwa.

Mwanamke ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, ameketi kando ya mashine anayoichunguza, ili kuhakikisha anayapata majibu yote, na kujipatia ujuzi na maarifa zaidi.

Vijana wakiwa katika darasa ndani ya chuo cha ufundi, wakijifunza fani mbalimbali, zitakazowasaidia pindi watakapohitimu masomo yao, kujipatia ajira na mshahara wa kujikimu na maisha.

Ndani ya chuo cha ufundi, kompyuta mpya zimeletwa na sasa mwalimu ana kazi ya kuwafundisha wanafunzi hawa namna ya kuzitumia ili waweze kufaidika kwa kufanya tafiti mbalimbali kwenye mtandao.

Vijana wa kiume ambao wamekimbia mtaa ambao umejaa matukio ya kiuharifu na kukosekana kwa tabia njema wamekuja kujifunza fani mbalimbali ambapo wakirudi mtaani watapata ajira na kujiweka bize na maisha yao ya kila siku.

Vijana ambao wanasoma katika chuo cha ufundi wameketi darasani kwa utulivu na umakini wa hali ya juu, wakati wakiendelea kufanya mazoezi ya vitendo kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyowekwa mezani mbele yao.

Ndani ya chumba cha mitihani kwa wanafunzi wote wa chuo cha ufundi, sasa wanafanya kwa vitendo, kupitia vifaa na mashine walizowekewa mezani, ili kujipima endapo wapo tayari kuajiriwa.

Wanafunzi wachache wa chuo cha ufundi ambao wameamua kubaki darasani wakati wa jioni wenzao wakielekea nyumbani, ili kuendela kujifunza zaidi kupitia vifaa mbalimbali vilivyoko mezani.

Ndani ya chumba cha darasa katika chuo cha ufundi wameketi wanafunzi kadhaa wa kiume wenye sare ambazo ni ovalori za blue wakiendelea kukagua vifaa mbalimbali vilivyopo mezani katika kujiongezea ujuzi na maarifa zaidi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, baada ya kufundishwa kwa kina darasani, sasa wametoka nje ili kufanya mazoezi ya vitendo, kwa kutumia magari chakavu yaliyoegeshwa.

Wanawake ambao ni wamaeneo ya vijijini, ambapo wameamua kijilita kwenye kazi ambazo kwasasa ni wanaume wengi wanazo zifanya na wao wameamua kutoka kwenye umasikini kwenda chuo cha ufundi kusoma na kuajiriwa

Mwanafunzi wa kike katika chuo cha ufundi, ameketi huku akiendelea kufanya mazoezi ya vitendo kupita mashine na vifaa mbalimbali vilivyoko mbele yake, ili kujihakikishia akiingia kazini atakuwa aliye bora zaidi.

Vijana ambao wamesoma elimu ya msingi na kwa bahati mbaya hawakuweza kufaulu ili kuendelea na sekondari, wapo kwenye chuo cha ufundi wanaendelea kujipatia maarifa na ujuzi ili wakimaliza wanaingia mtaani kujipatia ajira na kuishi maisha ambayo wanayapenda.

Binti wakike ambae amejitoa kwa hali na mali kwenye masomo yake ya chuo cha ufundi, amefika na kuliweka begi lake pembeni na kuanza moja kwa moja kuyafanya mazoezi kwa vitendo kwa kutumia vifaa ambavyo vipo mezani.

Wanafunzi wawili vijana wa chuo cha ufundi wameingia ndani ya chumba cha mazoezi ya vitendo, wanaendelea kujipima kwa kutumia vifaa vilivyopo mezani ili kujiona kama wamepata ujuzi wa kutosha au bado wanahitaji masoma zaidi.

Ndani ya chumba cha darasa, katika chuo cha ufundi mezani kumejaa vifaa vingi tofautitofauti, wakati ambapo mwalimu anaendelea kuwafundisha, vijana wawili waliovalia sare, ili kuhakikisha wanapata ujuzi na kujipatia ajira kwa haraka watakapomaliza.

Vijana wawili wa kiume, ambao wametoka kumaliza elimu yao ya darasa la saba, wamekimbia mtaani ili kujiepushà na makundi mabaya, na wameenda kujfunza masomo mbalimbali na fani zitakazowapa ajira katika chuo cha ufundi.

Mwanafunzi wa kike katika chuo cha ufundi amesimama kando ya mashine, ambayo amekua akifundishwa siku nzima, na sasa anatakiwa kuonyesha kwa vitendo, yale yote ambayo amejifunza.

Ndani ya chumba cha darasa katika shule au chuo cha mafunzo ya ufundi, mwalimu amesimama nyuma ya wanafunzi akiwakagua kwa umakini wakati ambapo wanaendelea kufanya tafiti kwa kutumia kompyuta mpakato.

Chumba cha darasa, katika shule au chuo cha mafunzo ya ufundi, kipo kando ya jengo kubwa la ghorofa, ambapo wanaendelea kujifunza mambo mbalimbali, ujuzi wa fani ambazo hazifanani ili wakiingia mtaani wawe na fursa kubwa ya kupata ajira.

Mwalimu wa wanafunzi ambao wapo kwenye chuo cha ufundi wakiendelea kujifunza fani mbalimbali, amevalia vazi la kijani akiwa katikati ya wanafunzi akiendelea kuwaelewesha na kuwafundisha kwa kina.

Kijana wa kiume ameketi ndani ya chumba cha darasa katika chuo cha mafunzo ya ufundi, anaendelea na masomo yake huku akijiongezea ujuzi wa kutumia vifaa vilivyopo mezani.

Ndani ya chumba cha darasa katika chuo cha ufundi, kumejaa vifaa vingi na mashine mbalimbali ambazo wanafunzi wanazitumia, ili kuweza kujiongezea maarifa na ujuzi zaidi.

Mkufunzi ambaye ni mzoefu na mbobezi kwa muda mrefu, amekuwa akifundisha wanafunzi wa chuo cha ufundi, na mpaka sasa anaendelea kuwapa maarifa waliomzunguka, kwa kutumia chombo ambacho kiko mbele yao.

Vijana ambao wanapenda kujituma na waliokimbia mtaani kuepuka maisha ya makundi na yasiyokua na kazi, wamejiunga na chuo cha ufundi ili kujipatia maarifa na uwezo, ubunifu, ujuzi, utakao wapatia ajira.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wamevalia mavazi yao ya kazi ambayo ni ovalori zenye rangi ya bluu, wakiendelea na masomo yao ya kila siku kabla ya kumaliza muhula na kufanya mitihani.

Vijana wa kike na wa kiume ambao wametoka kumaliza masomo yao ya kidato cha nne, wameamua kujiunga na chuo cha ufundi ili kuweza kupata maarifa na ujuzi wa fani mbalimbali na kwenda kupata ajira.

Vijana wa kiume wenye umri tofati tofauti ambao hawakufanya vizuri kwenye mitihani yao ya kidato cha nne, wameamua kwenda kujiunga na chuo cha ufundi ili kujifunza vitu, fani na ustadi mbalimbali.

Wanafunzi ambao ni wa chuo cha ufundi, wanaojifunza fani inayohusiana na magari na vyombo vya usafiri, wametoka nje kwenye eneo la kuegeshea ili kujifunza zaidi kwa vitendo kupitia gari chakavu iliyoegeshwa.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wamevalia barakoa hizi ziweze kuwakinga na harufu kali na madhara mengine yanayoweza kutokana na vifaa vilivyoko mezani wanavyokwenda kuanza kuvitumia.

Wanafunzi wa bodi ya chuo cha ufundi wamepata fursa ya kwenda nje ya nchi kwenye vyuo vingine, ili kuweza kufundishwa na kupata maarifa ambayo ni tofauti na waliyokuwa wanayapata hapo mwanzoni.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wametoka nje siku ambayo walimaliza kufundishwa masomo yote ya ndani ya darasa, na sasa wanaenda kufanya mazoezi ya vitendo.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakijifunza fani tofauti. Wanaendelea kuvikagua vifaa ambavyo viko mbele yao, ili kuhakikisha wanapata maarifa na ujuzi wa kutosha.

Chuo cha ufundi ambacho kipo pembezoni mwa mji. Kimewaruhusu mabinti wa kike kujiunga na kuvunja ule ukimya na utamaduni, ukikandamiza watoto wa kike wasiweze kuzifanya kazi mbalimbali ambazo kwa miaka mingi zimeaminika ni za wa kiume pekee.

Moja wa mwanamke jasiri ambaye hachagui kazi, amejiunga na chuo cha ufundi kwa ajili kuchomelea vifaa na chuma mbalimbali na sasa anafanya mazoezi ya vitendo kwa kile alichojifunza tayari.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wamevaa sare na wamesimama mbele ya mwalimu wao. Huku akiendelea kuwaelekeza kwa kina kuhusiana na vifaa vilivyopo mezani, ili waweze kupata ujuzi mara dufu.

Vijana tofauti tofauti wapo ndani ya darasa katika chuo cha ufundi, ambapo wamekuja kujifunza vitu mbalimbali ambavyo vitakwenda wasaidia mitaani kwa kujipatia ajira.

Ndani ya chuo cha ufundi chumba hiki kimejaa vifaa na mashine mbalimbali, ambazo zinatumika kuwafundishia wanafunzi, lakini pia kutengenezea samani mbalimbali, ambazo baadaye zinauzwa kwa wateja wanaozihitaji.

Watu wazima ambao wamechoka kukaa mtaani bila kazi, wameamua kujiunga na moja ya chuo cha ufundi kilichopo karibu na kijiji chao, ili waweze kupata ujuzi na baadae wakimaliza, kwenda kuajiriwa.

Vijana wa kiume ambao wametoka kumaliza elimu ya sekondari na hawakuweza kupata matokeo ya kuendelea na masomo ya juu, wamejiunga na chuo cha ufundi ili kuweza kupata mafunzo na fani mbalimbali na baadaye kuajiriwa.

Wanafunzi wa kike na wakiume katika shule ya mafunzo ya ufundi wakiendelea na masomo yao katika fani mbalimbali ili kujihakikishia wana ujuzi wa kutosha wanavyohitimu na kuingia mtaani kuanza kazi.

Kijana wa kiume ambaye ametokea mitaa iliyojaa fujo na vurugu nyingi na ameamua kukimbilia chuo cha mafunzo ya ufundi, ili kujipatia elimu na ujuzi na maarifa mengi na baadaye kwenda kuajiriwa na kutoka kwenye makundi ya uharifu mtaani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi ambapo wanaendelea kufanya mazoezi ya vitendo, kwa kutumia mbao ambazo wanakwenda kutengeneza samani mbalimbali za nyumbani na ofisini ili kujipima endapo wamepata ujuzi wa kutosha.

Wanafunzi wa kuchomelea katika chuo cha ufundi wakifanya mazoezi ya vitendo kwa kutumia vifaa huku wakiwa wamevaa miwani maalumu itakayowakinga wasipate kuathirika na miale ya moto.

Ndani ya chuo cha ufundi, ambacho ni cha kisasa kinachotumia kompyuta mbalimbali zilizopo mezani ambapo miaka ya nyuma haikuwa hivyo na sasa wanafunzi wengi wanakimbilia na kujiunga.

Ndani ya chumba cha darasa katika chuo cha ufundi wanafunzi ni wengi, waliovalia sare zao ambazo ni ovaroli zenye rangi ya bluu, wanaendelea na masomo yao; huku kompyuta zikiwa mezani ambazo pia wanazitumia.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa hawajavalia sare zao ambazo ni ovaroli za bluu, wameketi kwa umakini wakipewa maelekezo kabla ya kuianza mitihani iliyowekwa mbele yao.

Vijana wawili, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, baada ya wenzao kumaliza masomo na kwenda nyumbani, wao wamebaki wakiendelea kumuuliza mwalimu wao maswali mengi, ambapo amewajibu na kuwaonyesha kwa vitendo mpaka amechoka na ameinama huku ameshika kiuno.

Vijana wa kiume na wakike ambao wamekimbia mitaani wasikae kwenye makundi mabaya , na kujikita kwenye chuo cha mafunzo ya ufundi, ili waweze kupata maarifa ya fani mbalimbali na kwenda kutafuta ajira.

Sehemu ya nje inayotumika kuegeshea magari chakavu pamoja na vyombo vingine vya usafiri, wanafunzi wa chuo cha ufundi wamefika ili kuweza kufanya mazoezi kwa vitendo na kujipima uelewa wao.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wamevalia mavazi yao ambayo ni sare za bluu, kwa umakini na utulivu wa hali ya juu. Wameketi kwenye mitihani ya vitendo wakihakikisha wanafaulu na kwenda kupata ajira.

Ndani ya chumba cha darasa, wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi wakiendelea na masomo yao ya kila siku wakichukua na kujifunza fani tofauti tofauti ili waweze kuwa na ufanisi huko mtaani.

Mabinti wa kike, ambao wameamua kuuvunja ukimya kwa wale wote ambao ni wanawake, wamejaa mtaani wakilalamika hakuna kazi na kuishi maisha ambayo ni duni na ya kuombaomba, na sasa wamejikita kwenye fani ya uchomeleaji, ambayo kwa miaka mingi imeaminika ni ya kiume.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani wakati ambapo wanaendelea kufanya mazoezi ya vitendo, kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo mezani ili kujipima endapo wameelewa au laa.

Kijana wa kiume ambaye baada ya kumaliza masomo yake ya kidato cha nne amekimbia mtaa ambao umejaa vurugu na vitendo vingi vya uhalifu, huku vijana wengine wakiwa hawana ajira na kujiingiza kwenye makundi yasiyofaa; naye ameamua kujiunga na chuo cha ufundi ili kujipatia ujuzi na baadaye kuajiriwa.

Ndani ya chumba cha darasa kwa wanafunzi wa chuo cha ufundi, mitihani tayari imewekwa kwenye meza walizokaa kando yake, na sasa wanasikiliza maelekezo kwa kina, ili waweze kufanya vizuri na kutunukiwa vyeti vyao.

Moja ya chuo cha ufundi ambacho wanafunzi wake wamepata nafasi ya kutembelewa na mkufunzi kutoka nje ya nchi, mwenye asili ya kizungu, na sasa anawapa maarifa na ujuzi mbalimbali.

Msichana ambaye amezinyoa nywele zake na kuwa fupi akiwa katika chuo cha ufundi, anaendelea kujifunza na kupata maarifa huku akiwa na hofu pale ambapo akiamaliza na kuuingia mtaani kufanya kazi ambazo zinahofiwa na kuaminika kuwa ni za kiume kwa miaka mingi.

Vijana wawili ambao wametoka mtaani kwa kuchoshwa na makundi yenye tabia ambazo hazifai na wameamua kuingia kwenye chuo cha ufundi, ili kuweza kupata maarifa ya fani mbalimbali zitakazo wapatia ajira hata nje ya taifa.

Ndani ya moja ya chuo cha ufundi, wanafunzi wameketi waliovalia mavazi ambayo ni sare za rangi ya bluu, katikati yao yuko mwalimu ambaye amevaa sare ya kijani wakiendelea na masomo yao ya kila siku.

Wanawake ambao ni wa kizazi kipya kwa kawaida watu wengi hawakudhani wangeweza kuifanya kazi ya kiume kama vile ya kuchomelea vyuma, na sasa wamejiunga na chuo cha ufundi na wanaendelea na mazoezi ya vitendo na wanafaulu kwa kiwango cha juu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, baada ya kupewa maelekezo ya kina darasani, wametoka nje na mwalimu wao sehemu ya kuegeshea magari chakavu, ili kuweza kuyafanya yote kwa vitendo ambayo wamefundishwa.

Vijana wa kiume waliotokea mitaa mbalimbali; ambapo kunakuwa na matukio mengi ya uovu, wao wameamua kujikita kwenye masomo ya fani mbalimbali, katika chuo cha ufundi ili wakihitimu wapate ajira.

Baadhi ya wanafunzi ambao ni wa chuo cha ufundi wamebaki nyuma baada ya wenzao kurejea nyumbani mapema. Wanaendelea kujifunza mambo mbalimbali, ili kuhakikisha wanaporejea kwenye jamii yao wana elimu ya kutosha kuwasaidia na vijana wengine.

Kijana wa kiume ambaye amevaa saa ya plastiki kwenye mkono wake wa kuume, fulana nyeupe pamoja na kofia, akiendelea kujifunza na kuikagua mashine iliyoko mezani ili kuhakikisha anajipatia ujuzi wa kutosha.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi. Amesimama mbele ya kifaa ambacho anakifanyia mazoezi, ili kuhakikisha amepata maarifa ya kutosha pamoja na vitendo pia.

Mwalimu ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi wa vyombo vya usafiri ameingia ndani ya gari chakavu akiendelea kuwafundisha wanafunzi wake kwa vitendo, ili wanavyohitimu na kuingia mtaani wawe na ujuzi na maarifa ya kutosha.

Wanawake ambao wamejikita kwenye fani ya kuchomelea, wapo bado chuoni na sasa wanafanya mazoezi ya vitendo, huku wamevalia miwani maalumu inayowakinga na cheche zinazotokana na moto.

Vijana mbalimbali ambao wamejiunga na chuo cha ufundi ilikuhakikisha wanapata ujuzi na maafira tofauti tofauti, ili wanavyo rudi mtaani wanaenda kuwafundisha wengine na kuhakikisha wanainuana kiuchumi na kukomesha vitendo vya uharifu.

Vijana mbalimbali ambao wamekataa kuwa wahuni na wenye tabia zisizofaa mtaani, wamekuja kwenye chuo cha ufundi ili kuweza kujipatia elimu na fani mbalimbali ambazo wataenda kupata ajira.

Kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo mezani, vijana wawili ambao wanasoma mafunzo ya ufundi wanavitumia; ili kuvikagua, kuvitafiti na kujiongezea maarifa zaidi.